Hii ni ndizi ambayo iko katika mashambani ya mkulima huyu ambaye ndizi ameweza kuoza, haya ni ndizi ambayo yaliweza kupandwa kitambo. Nyuma kuna miti mingi ambayo inadhihirisha kuwa labda ni msitu ambao imeweza kuwa na vitu mingi ambayo inaweza kutumika kutengeneza vifaa hivi.

Hili ni ndizi ambalo bado liko katika mashambani pa mkulima. Ndizi bado hazijaiva kwa kuwa mkulima baada ya kuiva anaweza kutoa ndizi hii kupeleka majumbani kuuza au kupeleka mjini ili akaweze kuuza ndizi hii ili kupata hela ya kujikimu nayo kimaisha.

Hapa ni mashambani ambazo mkulima huyu ameweza kuipanda ndizi hizi ambazo zimeanza kuiva vizuri. Ndizi hizi Ziweza kuipagwa ili ziwekwe kuitumia na mkulima aipate hela na kuweza kujisaidia nayo katika kimaisha.

Hizi ni ndizi ambazo zinaweza kuitolewa kwenye mashamba na mkulima huyu yule, ili aweze kupeleka mjini, kula au sehemu hii. Ndizi hizi zinaweza kuitolewa katika mashambani naye anaweza kuichukua mjini, kula na kuitumia katika sehemu hii ya mkulima.

Mkulima huyu anaonyeshwa kuwa mimea hizi ambazo ni mahindi ambayo ameweza kuipanda katika sehemu hii imeanza kuikula na vidudu. Sasa tunaweza kuharibiwa na ule mvua mkubwa au huenda umenyesha. Inadhihirisha kuwa masaa haya yameza kuikamea na huenda hawezi kutoa mimea ambayo inahitajika.

Hizi ni ndizi ambazo zimeweza kuekwa katika sehemu moja na vimetolewa katika shambani. Mwanaume huyu moja ambaye amesimama karibu na miti hiyo ako katika kuziuza ndizi hizo ambazo inaitaka wanunuzi wanunue. Bora shambani ambazo ndizi zinaitoka katika sehemu moja ambayo ni vizuri sana.

Daktari huyu mmoja ambaye ameweza kusimama, ameishika dawa katika mkono wake huku akiwa anaipima dawa hizo ambazo huwa zinafaa kuwekwa ili wagonjwa ambayo wamepatwa na shida fulani wanaweza kutibiwa nayo.

Mahindi hii ambayo iko katika shambani kuwa limeweza kukuwa, au kukuliwa na wadudu inatimisha kuwa mimea ambayo umeweza kuipanda unakisha kuweka dawa hili ili kumea vizuri.

Mwanamke huyu ambaye ameweza kuinama huku akiikama ng'ombe kuitoa maziwa na kuweka katika shaki yake, huku ng'ombe huyu ameweza kuwekwa kamba katika miguu yake ya nyuma ,mama huyu ameweza kuikama huku kuna ng'ombe zingine nyuma yao.

Hizi ni ndizi ambazo zimeweza kutolewa na mkulima kutoka shamba ili kuweza kuleta mjini na kuweza kuweka katika sehemu moja ili wanunuzi waweze kuinunua. Nyuma Kuna nyumba inaweza kujengwa ili wapate mahali wanaweza kuweka ndizi hizi

Hizi ni mfano wa chakula ambazo ziko katika motoni hii nayo iko katika hali ya kuchemsha kutumia chochote kile kuhakikisha kuwa kwani hayo yanafaa kutoka au kuchemka yaweze kuwa safi kwa sababu ya kutumia kesho yake.

Hapa ni mahali pa kupima nao maziwa. Mama huyu ambaye anaingiza au kuitaka kuonyesha kuwa maziwa haya yanatoshana katika sehemu ngapi na inadhihirisha kuwa maziwa haya yanaweza kuwekwa katika sehemu moja ili kuipelekwa mjini kuuzwa.

Mama huyu anaonekana akimwaga maziwa kwenye kifaa hiki kuhakikisha anaweza kuitumia kuweka vijikaratasi ili baadaye aweze kuhifadhi ili baadaye ataweza kuuza katika mjini.

Mama huyu ako katika mashambani mwake, naye kuna zile, ndizi ambazo zimeeza kujibana katika sehemu hiyo, yenye ambazo, hazijaiva, naye kuna zile zingine zimeeza kuiva tena katikati ya ndizi hizi, mama yule yuko katika hali ya kuonyesha shamba lake ni safi.

Hii ni ndizi ambayo iko katika harakati za mashambani. Ndizi ambayo ni ndizi ambayo inafaa na baadaye haijaiva kwani iko katika mashambani mkulima naye anafaa baadaye kuiva na izitoe kupeleka mjini kuuza kupata hela kupeleka nyumbani waweze kukula.

Mwanadada huyu mmoja ambaye ameweza kivalia dawa, huku akiweka dawa hio kwa ng'ombe hii ili kuipea ,ng'ombe hizi zimeweza kuwekezwa katika sehemu moja huku mwanadada huyu akidhibitisha kuwa dawa hizo ameeza kuziweka kwa ng'ombe hizi.

Mama huyu ambaye ako katika shambani lake akiwa ameishika ndizi ambaye imeeza kuiva vizuri. Hizi ni mandizi ambaye ziko katika shamba hii ya mkulima huku inataka kuipeleka katika sokoni ili wanunuzi waweze kununua. Mama huyu ameweza kuivalia suti maalum.

Hizi ni ndizi ambazo mkulima huyu ameweza kushika kutoka kwa shambani lake ili ataweza kujikoa kwenye mjini au manyumbani ili aweze kuitumia kukula au kujihifadhi na katika mazingira ya maisha yake. Hizi ni ndizi ambazo hazijaiva vizuri.

Huyu naye ako katika sehemu za nchini hii ila chakula ambazo ameweza kuletea ng'ombe ili aweze kukula. Ng'ombe hawa wako katika ile hali ya kukatika katika sehemu yao haiwezi kukula katika sehemu. Huyu naye ameijengea nyumba ambayo wanaishi ndani.

Mwanaume huyu mmoja ambaye ameweza kueka mtungi mgongoni mwake huku akiiweka dawa kwenye ngombe hio ili kuharibu madudu ambayo zimeweza kuishika ngombe. Ngombe iko katika sehemu ndogo ya kulala au masehemu hua zinakulia chakula yake.

Hizi ni ndizi ambazo zinaeza kushikwa na mkulima katika sokoni vile ambazo zimeweza kuiva. Nyuma yake kuna gari ambayo huenda hizi ndizi zinachukulia na kuiweka ili ziweze kupelekwa mjini na mwenyewe ambaye ameweza kununua. Kuna mama mmoja ambaye ameweza kuinama nyuma yake na amevalia nguo ya sweta ya nyekundu.

Hizi ni ambazo zimeweza kuwekesha kutolewa katika mashambani na hawa wakulima. Ndizi hizi ambazo zimeweza kutolewa zinaweza kupangwa kwenye laini ili ziweze kuipelekwa nchini au manyumbani kuuzwa katika sehemu hiyo ili wale ambao wanataka kuinunua wanaweza kuipata.

Haya ni mahindi ambayo bado ni changa katika shambani kwa mkulima, mahindi haya yako katika ile hali ambayo anataka kuifanyia usafi, ili awese kuhakikisha mazingira ya mahindi ameeza kutengeneza kuwa safi, naye nyuma, yao kuna miti mingi zimeeza kuipanda kuzunguka miti, au kuzunguka mahindi.